Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa gredi la pili ,jalada la kitabu hiki linavutia kwa kuwa limechorwa farasi wawili wa ngozi ya hudhurungi, farasi hawa wamebeba vijana wawili ambao wamevaa shati ya kijani na ya njano, wanaonekana kuwa na furaha mpwitompwito.

Madawati mawili ambayo yameandikwa jina la mwanafunzi yamo darasani pamoja na viti viwili .Vifaa hivi huwezesha wanafunzi kuwa na mazingira mazuri wakati wanaposoma au wanapofanya mitihani yao. Pia huwawezesha kuweka madaftari na kalamu zao vizuri yasije yakapotea.

Madarasa yanayovutia ya ghorofa yamejengwa kwa juhudi za walimu na bodi ili wanafunzi wote wapate fursa ya kusoma kwa mazingira yaliyo safi, salama na tulivu na yaliyo nadhifu. Walimu pia watakuwa na furaha kufunza shuleni humu na bila shaka matokeo ya mtihani yao yatapendeza mno.

Computer , hutumika shuleni na walimu kuandaa mitihani na kuandaa mafunzo. Wanafunzi vilevile hutumia Computer kutafuta taarifa mitandaoni, kuangalia video za kielimu na vilevile kusoma vitabu vya kielektroniki. Kompyuta hutumia kipanya kinachotumika kufungua folder kwenye skrini.

Majalada ya samawati na kijani yamepangwa juu ya sefu ofisini, hutumiwa na wanafunzi kuhifadhi karatasi zao za mitihani na vile vile, walimu hutumia kuweka taarifa ya wanafunzi waliomo shuleni, hivo kuweka kumbukumbu na pia kuhakikisha unadhifishaji.

Chati za rangi ya samwati, njano, zambarau na waridi zimefungwa kwa kitita na kutiwa kikapuni. Hutumika na walimu shuleni kutoa maelezo mafupi na kuchora michoro ili wanafunzi waweze kuelewa wanalofunzwa darasani.

Wachezaji wa timu ya kitaifa ya watu wenye ulemavu wanapokea hundi ya malipo kutoka shirika la Tusker. Pesa hizi zitawasaidia wana timu hawa kujifunza na kuboresha vipaji vyao ili kufanikiwa katika sanaa mbalimbali na vilevile kusajili wachezaji zaidi.